Mtu amesimama na amevaa glovu mikononi, koti nyeupe, barakoa, miwani na kofia kichwani na mkononi amebeba chupa nyeupe. Anakagua vipimo zilizo ndani.